Wataalamu wa afya watatu wakiwa katika zoezi la kutoa huduma ya matibabu ya masikio kwa mwanamke mzee. Mtaalamu wa kike aliye mbele amevaa glovu nyeupe na fulana nyeupe akitumia kifaa chenye bomba la rangi ya pinki kusafisha sikio la mwanamke mzee.

Mwanaume mwenye ndevu fupi akiwa amevalia shati jeupe lenye mikono iliyochanganyika rangi anatabasamu na anaonekana akipanga au akishika masanduku ya dawati au virutubisho vilivyopangwa kwenye rafu.

Mwanamke anayefanana na mama akiwa amemdhika mtoro mchang aliyefungwa kwa blanketi laini yabrangi nyepesi, mama amevaa gauni la hospitali la rangi ya samawati na anaonekana akimtazama mtoto wake kwa upendo na uangalifu.

Mtaalamu wa maabara, labda daktari au fundi wa maabara, akiwa ameketi kwenye dawati na kuandika katika daftari kubwa, amevalia koti nyeupe la maabara miwani na glovu nyeupe, dawati limejaa vifaa vya maabara kama vile mashine, mirija ya vipimo yenye damu, na kompyuta.

Mwanaume aliyeketi kwenye pikipiki Iliyojaa chupa za plastiki zilizojazwa na kitu kinachofanana na Mafuta au vinywaji. Mwanaume huyo amevaa kofia ya pikipiki na barakoa ya samawati. Amesimama mbele yake mwanaume Mzee, aliyevaa kanzu nyeupe ndefu, na anaonekana akiongea naye huku akimyooshea kidole.

Mwanamke mzee akiwa ameinama na kuosha kitu kwenye baseni la saruji au kingine chenye maji. Amevaa shati la kijani juu ya fulana nyeupe na kitambaa cha rangi ya zabarau kimefungwa kichwani.

Daktari wa meno amevaa miwani na tochi kichwani, akimhudumia mgonjwa anayelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari anaonekana akishikilia kifaa chenye damu kidogo. Mgonjwa amefungua mdomo wake.

Kituo cha matibabu au kambi ya afya ambapo wataalamu wa afya wanatoa huduma, watu kadhaa wamevaa nguo nyeupe na barako za uso wakifanya kazi karibu na meza yenye vyombo vya matibabu.

Wanawake wawili wakichota maji kutoka kwenye chombo cha samawati cha kuhifadhia maji kilicho wekwa kwenye nguzo . Mwanamke mmoja ameshika ndoo ya njano wakati mwingine anafungua bomba la maji nyuma yao kuna mashamba yenye mimea inayofanana na mahindi.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo barakoa, glovu na ngao za uso wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa.

Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya samawati, barakoa na glavu akimchunguza au kumhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti, mgonjwa amefunikwa na kitambaa cha samawati kinachomlinda kifua.

Mwanamke anayeweza kuwa mfanyakazi wa afya, amevaa koti jeupe la maabara akichanja mtoto mchanga. Mama wa mtoto ameketi akiwa amemshika mtoto kifuani. Mama amevalia nguo zenye michoro ya rangi na mtoto anaonekana mdogo sana.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani wakizuia mwanga wa jua kidogo. Jua linaonekana katikati ya picha likiangaza kupitia wingu na nzige. Chini ya picha kuna miti au vichaka vilivyonjaa nzige kuashiria idadi kubwa ya wadudu hawa.

Jengo dogo la choo au kibanda chenye paa la bati kikiwa kimejengwa kwenye eneo la wazi la udongo. Karibu na kibanda hicho kuna tangi la maji la rangi nyeusi lililowekwa kwenye msingi wa saruji likiashiria mfumo wa kuvuna maji ya mvua au kuhifadhi maji.

Mtu mmoja aliyevaa koti jeupe, barakoa na miwani ya kujikinga akifanya kazi ya kunyunyuzia dawa anaonekana kuwa katikati ya eneo lenye rundo la vitu ikiwemo gunia la samawati na masanduku ya mbao.

Watoto wawili, mvulana na mschana, wakijaribu kukusanya maji kutoka kwenye mtaro au kijito kinacho onekana kimechafuka, mvulana amevaa shati jekundu, na anaonekana akijaribu kujaza chombo cheupe kikubwa na maji.

Barabara iliyoharibika vibaya kutokana na mafuriko au mmomonyoko mkubwa wa ardhi. Sehemu kubwa ya barabara imebomoka na kuacha shimo kubwa yenye maji ya matope mekundu yakitiririka. Kundi la watu wamesimama upande salama wa barabara wakiangalia uharibifu na mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi kavu yenye vichaka na miti michache.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wakiwa wamevalia fulana za samawati zenye nembo . Wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya mkutano au shughuli fulani huku baadhi yao wakishikilia vijibendera vidogo.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia barakoa wakishughulikia mitungi mikubwa ya gesi, labda oksijeni. Mwanaume mmoja Yuko mbele akishika mtungi huku mwingine akivalia sare ya samawati akipanga mitungi mingine karibu na lori dogo lililoegeshwa nyuma.

Mwanamke aliyevaa sare ya usalama na barakoa, akitumia kituo cha kunawa mikono kilicho nje. Kituo hicho kina ndoo kubwa ya samawati iliyowekwa juu ya stendi na sinki ndogo lenye sabuni na maji.

Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke, akiwa ameketi kwenye kiti cha meno huku daktari wa meno akimfanyia matibabu. Daktari amevaa glovu na anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa samawati ndani ya mdomo wa mgonjwa , labda kwa ajili ya kuponesha , kujaza meno au matibabu mengine

Muuguzi au mhudumu wa afya akimuangalia mtoto mchanga anayeshikiliwa na mwanamke, pengine mama yake, wanaonekana wakiwa katika kituo cha afya na kuna dirisha na bodi ya matangazo nyuma yao.

Tenki kubwa la maji ya chuma lililowekwa juu ya mnara mrefu wa chuma .QQatu wawili au watatu wako juu ya mnara karibu na tenki wengine wakiwa wamevaa vesti za usalama . Kuna ngazi iliyopanda hadi juu ya tenki , miti mirefu inaonekana nyuma ya mnara na anga ina mawingu.

Meza nyekundu iliyojaa chupa, vipodozi na vitu vingine vidogo baadhi vikiwa na nembo za dawa au bidhaa za afya. Kuna chupa za plastiki zenye ukubwa tofauti baadhi zikiwa tupu na nyingine zikiwa na vimiminika.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoweza kuhusishwa na mila au dawa za kiasili. Katikati kuna chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kiuwevu chekundu rangi kahawia. Karibu na chupa kuna vibuyu kadhaa, baadhi yakiwa yamepambwa kwa shanga nyekundu na nyeupe.

Wauguzi wawili au daktari na nesi wakiwa wanampima mtoto mchanga, mmoja aliyevaa sare ya daktari na stethoskopu shingoni anaonekana akimchoma sindano mtoto mchanga labda akimpa chanjo.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele ya kundi la wanawake wengine walioketi chini kwenye eneo la wazi lenye nyasi kavu. Wanawake walioketi wengi wao wamevaa mavazi ya kitamaduni yanaonekana kama shuka zenye rangi.

Mikono ya mtu ikinawa ikiwa imejaa povu la sabuni. Povu hilo inaonekana kwenye vidole na viganja vya mikono likiashiria mchakato wa kusafisha mikono. Picha inasisitiza umuhimu wa usafi wa mikono.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya samawati na glovu nyeupe akimtibu mgonjwa wake, daktari anaonekana akitumia vifaa vya meno kukagua au kutibu kinywa cha mwanamke aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno.

Wauguzi wawili wote wakiwa wamevalia sare za samawati , kofia za upasuaji na barakoa wakimtunza mtoto mchanga aliyelazwa kwenye mashine ya kutotoa watoto. Mtoto huyo anaonekana kuwa mdogo sana , labda amezaliwa kabla ya wakati.

Kundi la watu sita wakiwemo maafisa wa polisi na raia, wote wakiwa wamevalia barakoa za uso. Wamesimama mbele ya rundo la mifugo mizito ambayo inaonekana kuwa na msaada, labda unga au mahindi.

Mfanyikazi wa afya, labda nesi au daktari, aliyevaa kofia ya samawati, barakoa, miwani na vazi la rangi ya kijani kibichi. Akimshika mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi ya samawati.

Kundi la watu wakiwa wamekaa katika duara kwenye eneo la wazi lenye vumbi wakifanya mkutano au kikao , baadhi yao wamekaa kwenye viti au benchi huku wengine wakiwa wamekaa chini mtu mmoja labda kiongozi ama mzungunzaji amesimama katikati anaonekana kuhutubia wengine.

Kundi la watu wazima na mtoto mchanga katika mazingira ya ndani labda kituo cha afya au eneo la kampeni la afya. Mwanamke mmoja ameketi akiwa amebeba mtoto mchanga, mwanamke mwingine ladba mfanyikazi wa afya anainama akimpa mtoto kitu fulani labda chanjo au dawa.

Eneo lenye udongo mwekundu inaonekana kama kambi au makazi wa muda. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia maji au vitu vingine muhimu. Kuna mikokoteni mingi iliyojaa ndoo za manjano na vyombo vingine vya kubebea maji.

Kundi la wahudumu wa afya, wakiwemo madaktari, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa, wakifanya operesheni katika chumba cha upasuaji.

Wodi ya hospitali ambapo mfanyakazi wa afya, aliyevaa sare ya samawati, kofia ya maua na barakoa, anashughulika na mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum. Nyuma yao, kuna mama mjamzito akizungumza na mfanyakazi mwingine wa afya.

Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa nesi au tabibu akiwa amevalia sare ya njano na samwati, barakoa na miwani akimchunguza mtoto mchanga. Mtoto huyo yuko mikonini mwa mwanamke mwengine ambaye pia amevaa barakoa na anaonekana kuwa mama yake.

Picha ya karibu ya matibabu ya meno mikono miwili iliyovaa glafu za samawati inaonekana, mmoja wao akishikilia kifaa cha kuchimba meno chenye rangi ya sambarau na fedha ambacho kinatumika kwenye jino na mgonjwa.

Wanawake wawili wakimwaga maji taka au uchafu kwenye eneo lenye tope na maji mengi mwanamke mmoja amevaa blausi ya samawati na jeans anamwaga maji kutoka kwenye ndoo kubwa huku mwanamke mwingine aliyevaa barakoa na nguo nyeusi akiwa ameinama na kushika chombo jeupe akionekana akijaribu kukusanya au kuelekeza maji hayo.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke kutokana na mapambo na mavazi. Akiwa ameketi chini kwenye mkeka wa kiasili. Amevalia nguo zenye michoro ya kiafrika na amejipamba kwa bangili nyingi mikononi na shanga shingo.

Daktari wa macho akimpima macho mgonjwa wake. Mgonjwa mwanamke mwenye nywele zilizosukwa rasta amekaa mbele ya kifaa maalumu cha kupimia macho. Daktari amevaa koti jeupe la daktari na miwani. Amekaa upande mwingine wa kifaa hicho akimchunguza mgonjwa.

Mwanamke mjamzito akiwa amelala chali juu ya mkeka wa asili amevalia nguo nyepesi na shuka cha kitambaa ya kiafrika mwanaume mwingine ambaye anaweza kuwa mhudumu wa afya au mkunga wa jadi ameinama akimchunguza tumbo la mwanamke huyo.

Jengo lililoporomoka na watu wengi wamekusanyika kwenye eneo la tukio. Baadhi ya watu wako juu ya mabaki ya jengo lililoporomoka huku wengine wakiwa maafisa wa uokoaji wakiwa wamevalia sare wakiwa chini wakifanya kazi.

Muuguzi au mtaalam wa matibabu akimsaidia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani na kuvaa barakoa yakupumulia, muuguzi amevaa sare ya samawati barakoa ya uso na glafu na anaonekana akimrekebishia mgonjwa barakoa au kumtunza.

Aina mbalimbali za mimea ya dawa ,mizizi ,maganda ya miti na vitu vingine vya asili vilivyopangwa juu ya kitambaa chenye ruwasa kinachotandikwa chini inaonekana kama bidhaa zinazouzwa na mganga wa jadi au katika soko la dawa za miti shamba.

Sehemu ya ndani ya gari la wagonjwa. Ukuta na kabati zake zimepakwa rangi ya machungwa zikionyesha nafasi nyingi za kuhifadhi vifaa vya matibabu. Kuna kiti maalumu cha mgonjwa au mhudumu wa afya na kitanda cha magurudumu cha kubeba mgonjwa kimekunjwa vizuri.

Tukio la uhamasishaji au kampeini ya afya, labda inayo husiana na ukimwi, kuna bango kubwa katikati lenye maandishi pia lina picha ya utebe mwekundu ishara ya uhamazishaji wa ukimwi.

Wodi ya hospitali iliyojaa wagonjwa. Katikati ya picha kuna mgonjwa amelala kitanda, akiwa amefunikwa kwa kitambaa cheupe na ana mguu uliojeruhiwa na amefungwa bandeji. Kuna dripu za maji zikining'inia juu ya vitanda vingi.

Mtaalamu wa afya aliyevaa miwani na barakoa ya samawati akishikilia na kuandaa chupa ndogo ya dawa au chanjo. Mikono yake inaonekana ikifanya kazi kwa makini. Nyuma yake kuna watu wengine wasio wazi, ikionyesha mazingira ya kliniki au kituo cha chanjo.

Mikono ya mtu ikishika chupa nyeupe ya dawa na karatasi yenye maelezo, labda maelezo ya dawa au rekodi za matibabu. Mtu huyu amevalia nguo za rangi ya zambarau na nyeupe na sehemu ya chumba, chenye kuta za samawati na pinki inayoonekana nyuma.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yamefurika yakifunika sehemu kubwa ya ardhi na kufikia hadi majengo kadhaa yenye paa za bati. Baadhi ya miti au magogo yamezama ndani ya maji na kuna boti dogo linaloonekana likielea mbele.

Watu wawili waliovalia suti maalumu nyeupe za kujikinga; barakoa na glavu za samawati, wakifanya usafi au kuua viini katika eneo la ndani linaloonekana kama ofisi au mapokezi.

Mwanaume akiwa amembeba mwanaume mwingine mgongoni, wakivuka mto au mkondo wa maji yule aliye mbeba amevaa koti la njano na buti huku yule anayebebwa akiwa na kofia nyeupe.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia sare za samawati na kofia zenye nembo ya shirika la afya duniani wakijiandaa au wakifanya shuguli fulani nje, baadhi yao wameonekana wamebeba mifuko au vifaa na kuna viti vyeupe vya kukunja vilivyowekwa chini.

Watoto watatu wenye nyuso za tabasamu, wakiwa wamepanga mstari na kunyosha viganja vyao, ambavyo vinaonekana kuwa na udongo au matope. Wako nje na miti inaonekana nyuma yao.

Wanawake wawili katika mazingira ya darasani au ukumbi wenye ubao mweusi nyuma yao. Mwanamke mmoja, aliyevaa fulana nyeupe na jinzi, amesimama mbele akishikilia kitu kinachoonekana kama chupi au nguo ndogo, na anatabasamu.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika chupa mbili za dawa au virutubishi. Chupa ya kushoto ina kofia nyekundu na inaonekana kuwa na lebo ya rangi ya pinki au nyekundu yenye maandishi mengi yasiyomeka vizuri.

Tanki kubwa la maji la rangi ya samawati lililowekwa kwenye jukwaa la mbao na matofali likiwa na maandishi . Watoto watatu wakiwemo wawili wakiwa wamevalia sare za shule wamesimama karibu na tanki huku mmoja wao akijaza chupa ya maji kutoka kwenye bomba la tanki.

Wanawake wawili wakiteka maji kutoka kwenye shimo dogo ardhini, labda katika eneo kame. Wote wawili wana mitungi ya manjano ya kuhifadhia maji. Mwanamke mmoja ameinama akichota maji huku mwingine akiwa amesimama karibu na shimo akingojea.

Mkulima au mfanyakazi akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga yenye rangi ya njano nzima , barakoa na glavu za samawati. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni na anaonekana akiwa akinyunyuzia dawa, kwenye mimea iliyopandwa kwa safu shambani.

Kliniki ya meno ambapo mwanamme amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akihudumiwa, kuna madaktari wawili au wauguzi wote wakiwa wamevaa sare za samawati, barakoa na kofia za upasuaji.

Wanawake wawili wakiwa katika chumba kinachoonekana kama ofisi au kliniki. Mwanamke mmoja, anayevaa sare nyeupe na nyekundu, anaonekana akiongea na kumweleza kitu mwanamke mwingine ambaye ameketi akimpa mgongo mtazamaji.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia sare za kazi yenye rangi ya samawati iliokolea na mistari ya kijani kibichi inayo ngaa wakisafisha rundo kubwa la takataka wanaonekana wakiwa katika eneo la wazi labda makazi duni au eneo la kutupia taka.

Mtu aliyevaa vazi la kujikinga la rangi nyeupe na glovu za samawati akipulizia dawa kwenye mimea iliyopandwa Kwa mstari shambani anabeba kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye tankinya rangi ya chungwa mkongoni.

Mtu aliye vaa vazi la kinga la rangi nyeupe na glavu za kijani, akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Amebeba kifaa cha kupulizia chenye tangi la rangi kijani mgongoni. Inaonekana kuwa ni shughuli ya kilimo, labda akipulizia dawa za wadudu au mbolea kwenye mazao.

Meza iliyofunikwa kitambaa chekundu na cheusi ikiwa na vitu vingi vinavyoonekana kutumika kama mila za kitamaduni au za kiroho, kuna mtu mmoja ameketi nyuma akionekana kuwa amevaa nguo rasmi.

Wataalamu watatu wa afya wawili wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu wakimhudumia mwanaume aliyekaa. Mwanaume huyu amevaa fulana ya kijani na anaonekana akipimwa shinikizo la damu.

Watu wawili wakijaribu kuvuka barabara iliyojaa maji mengi ya kahawia yanayoonekana kuwa mafuriko. Mtu mmoja anaendesha pikipiki na mwingine anamsukuma pikipiki hiyo huku akitembea ndani ya maji.

Watu watano waliovalia suti maalum nyeupe za kujikinga , huku mmoja wao akiwa amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni na anatumia dawa, kunyunyuzia kwenye kitu kilichofunikwa, kinachoonekana kama mwili uliolala kwenye machela.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya katika eneo la wazi. Mwanamke anayechomwa sindano ameketi kwenye kiti chekundu na amevaa barakoa. Mfanyakazi wa afya pia amevaa barakoa anampa sindano kwenye bega.

Eneo la maafa ambapo jengo kubwa limeporomoka na kubomoa kabisa na kuacha rundo kubwa la vifusi na mawe. Watu kadhaa wamesimama karibu na eneo hilo wakitazama na baadhi yao wakipiga pichwa kwa simu zao.

Madaktari wawili wa meno wamkimhudumia mgonjwa. Daktari mwanamke aliyevaa koti jeupe lenye jina "Sara", glovu na barakoa anaonekana akimchunguza mgonjwa. Daktari mwanaume aliyevaa shati la kijani na barakoa pia Yuko karibu na mgonjwa akimsaidia.

Muuguzi au mhudumu wa afya, akiangalia au kumhudumia mtoto mchanga, aliyelala ndani ya mashine maalum hospitalini. Kuna vifaa vya matibabu vingine vinavyoonekana nyuma.

Wataalamu wawili wa afya wakimhudumia mwanamume mmoja. Mwanamke aliyevaliwa shati la samawati na glovu nyeupa. Anaonekana akimchunguza sikio la mwanaume aliyeketi. Huku akishikilia kifaa maalum.

Muuguzi au mfanyikazi wa afya, amevaa koti la samawati na barakoa akimpa sindano Mzee mmoja aliyeketi kwenye kiti. Mzee huyo mwenye kofia anaonekana akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa akizungumza na mgonjwa, daktari mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amevaa sare ya kijivu na anaonekana akimwelekeza mgonjwa kitu kwenye karatasi au rekodi.

Mtoto mdogo akiwa amevaa fulana nyekundu akimwangalia daktari au muuguzi aliyevalia koti jeupe la maabara. Mtoto anaonekana kumfuata au kumwelekea mtu mzima.

Timu ya madaktari na wauguzi wakiwa katika chumba upasuaji, wote wamevaa nguo za upasuji za samawati kofia na barakoa wakizingatia usafi na usalama, wanaonekana wamekusanyika karibu na mgonjwa ambaye amelala kwenye meza ya upasuaji akifunikwa na shuka za samawati.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika chupa mbili ndogo za dawa au chanjo pamoja na sindano . Chupa hizo zinaonekana kuwa za matumizi ya kimatibabu . Mtu huyo amevaa pete ya fehda kwenye kidole cha pete.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari au muuguzi mwanaume, akimpa chanjo mtoto mdogo. Mwanaume huyo amevaa koti jeupe ya mahabara na anaonekana akishika sindano kwa umakini Mkubwa.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo la chuo shuleni. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu ya kunawia mikono yenye mabomba na maandishi mekundu wash your hands here . Wanaume hao wawili wanaonekana wakiongea, mmoja akiwa amevaa shati la pinki na suruali ya kaki, na mwingine amevaa koti la kaki na suruali ya samawati.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akipokea matibabu , wafanyakazi wawili wa afya wakiwemo daktari au muuguzi mwanaume na mwanamke wanashughulikia mgonjwa na vifaa vya matibabu.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe akisimama mbele ya darasa lililojaa watoto wengi wao wamekaa kwenye madawati, watoto wanaonekana kuwa na mabango au vitabu mbele yao darasa linaonekana kuwa shule iliyo na madirisha na mabango ukutani.

Mwanamke akisaidiwa na kifaa cha kusaidia kutembea labda katika kituo cha afya au hosipitali na anaonekana amefungiwa kwenye mikanda inayomsaidia kusimama, watu wengine watatu wawili wao wakiwa wamevalia makoti yao maeupe ya udaktari au nesi wamesimama karibu naye wakimuangalia.

Daktari wa meno wa kike aliyevaa mavazi ya samawati barakoa na kofia ya nywele ya samawati , akiongea au kumhudumia mgonjwa wa kiume . Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na amevaa miwani ya kinga ya rangi ya chungwa.

Mwanamke anayefanana na mtaalamu wa tiba akiwa amevaa koti jeupe la daktari, akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi kwenye mikeka ya rangi mbalimbali iliyowekwa sakafuni. Mwanaume huyo anaonekana akijaribu kuinua au kusogea kwa msaada wa mtaalamu.

Kundi la wanawake kutoka jamii ya kiasili, labda Wakalenjin au Wamasaai, wakiwa wamebeba mitungi ya maji kichwani. Wengi wao wamevalia shanga za rangi nyingi shingoni na nguo za kitamaduni.

Mwanaume aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo suti ya rangi ya samawati , kofia nyekundu , barakoa , miwani ya kinga na vilinda masikio akitumia kifaa cha kutoa moshi mwingi .

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na mfumo wa maji au kituo cha kusafisha maji . Wanaume wawili waliovalia suti , mmoja akiwa na suti nyeusi na mwingine kijivu wanaonekana wakikagua kifaa fulani.

Kitu kinachoonekana kama kibuyu au tunda kavu lililoundwa, likiwa na rangi ya kahawia. Kitu hicho kimefungwa kamba nyeupe juu yake na pia kuna mkufu wa shanga nyekundu na nyeusi kati kati yake.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyotandikwa kwenye nguo nyekundu na nyeusi chini vinvyoashiria huenda ni matumizi ya kushirikiana au kimila. Vituo hivyo ni pamoja na Sahani mbili.

Muuguzi mwanamke ambaye amevalia sare ya kijani kibichi na stethoscope shingoni akimshika mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi nyeupe yenye nukta za rangi ya pink.

Mfanya kazi wa afya ambaye anaonekana kuwa daktar au muuguzi akimpa chanjo mtoto mdogo, daktari huyo amevaa koti jeupe la mahabara na anashika shindano kwa uangalifu.

Kundi kubwa la nzige wengi wakiwa wamekusanyika juu ya jani la mmea, inaonekana kama mmea wa mahindi kutokana na ukubwa na umbo la jani. Nzige hao wanarangi ya kahawia na mifumo kwenye miili yao na mabawa.

Kundi la madaktari na wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ya kijani na samawati, ikiwemo barakoa na kofia za kufunika nywele. Baadhi yao wameonekana wakifanya upasuaji, wengine wakifuatilia au kusaidia.

Mwanamke anayefanana na nesi au mfanyikazi wa afya amesimama karibu na incubator ya watoto wachanga hospitalini. Anaonekana akishughulikia kifaa hicho au akimwangalia mtoto aliye ndani.

Mtoto mdogo, labda mvulana akipokea chanjo au sindano begani mwake. Mtoto anaonekana kulia au kuonyesha maumivu, huku watu wawili waliovalia glovu nyeupe wakimshika imara, ili aweze kupatiwa sindano.

Mwanamke anayeonkana kama mama mpya akiwa amekaa kitandani hospitalini na kumshika mtoto mchanga mikononi mwnake, mwanamke huyo amevalia gauni la hospitali la rangi ya waridi na kilemba cha rangi ya samawati chenye michoro.

Lori kubwa la mizigo liliopundika kando ya barabara iliyofurika maji ya kahawia yenye matope. Maji yanatiririka kwa kasi kuashiria mafuriko makubwa. Kuna watu kadhaa wamesimama ndani ya maji baadhi yao wakiwa wamesimama kwenye kingo za barabara wakishuhudia tukio hilo.

Watu wanne wakiwa nje, wawili wakiwa wamevalia barakoa. Mwanamume mmoja na mwanamke mmoja wanaonekana wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye chombo la samawati na bomba la maji. Watu wawili wengine wamesimama karibu.

Wanawake watatu, wawili wakiwa wamevalia sare za wauguzi au wafanyakazi wa afya. Wakishika watoto wachanga wawili, waliokuwa wamelala kitandani, hospitalini. Watoto wamefungwa nguo zenye rangi.

Mkulima mwanamme akiwa amevaa mavazi ya kujikinga akipiga dawa kwenye mimea inayofanana na mahindi machanga, amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni chenye rangi ya njano.

Eneo la jengo lililoporomoka, likiwa limejaa vifusi vingi vya saruji na mbao. Watu kadhaa wamekusanyika eneo hilo, wakiwemo waokoaji waliovalia sare na kofia ngumu za usalama za rangi ya manjano na kijani.

Kituo cha kunawa mikono cha rununu kinachotumiwa kwa usafi. Kina chombo kikubwa cha kuhifadhia maji chenye rangi ya kijani kilicho na chapa, kinachounganishwa na bomba dogo la kutoa maji.

Mtoto mdogo labda msichana akifanya mazoezi ya kutembea akisaidiwa na watu wawili na vifaa maalum vya tiba ya viungo, mtoto amevaa gauni la rangi ya sambarau na ameshika kwenye nguzo za kusaidia kutembea.

Mwanamke ambaye anaweza kuwa mama akiwa amembeba mtoto mchanga aliyevikwa kofia nyekundu na amefunikwa blanketi. Amevalia barakoa nyeusi. Mwanamme ambaye anweza kuwa mfanyakazi wa afya au wa kujitolea amevalia fulana ya njano yenye maandishi na ngao ya uso.

Kundi la watu waliovalia mavazi maalum ya kujikinga yenye rangi nyeupe, barakoa na glovu. Wawili kati yao wamebeba vifaa vya kunyunyizia mgongoni, vikifanana na vifaa vya dawa. Wanaonekana wakiwa karibu na gari la kubeba mizigo jekundu ambalo linakifurushi cheupe, kinachoonekana kama maiti kimetandikwa nyuma.

Mtaalamu wa macho, mwanamke akimchunguza macho mwanaume kwa kutumia kifaa maalum cha uchunguzi wa macho, mtaalamu huyo amevaa koti jeupe la mahabara miwani na glovu akionyesha taaluma yake ya usafi.

Mwanamke anayefanana na mtaalam wa afya au nesi. Aliyevaa sare nyeupe ya samawati, akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mkononi mwa mwanaume mwingine. Mwanamke anayechukuliwa sampuli, amevaa nguo yenye maua ya rangi ya chungwa.

Kliniki ya meno ambapo madaktari wawili wa meno wanampa mgonjwa matibabu. Madaktari wote wamevalia kanzu nyeupe za maabara, barakoa na glavu na mmoja wao ana miwani. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno.

Kundi la watu , wengi wao viongozi au maafisa, wakimtembelea mwanamke aliyelazwa hospitalini. Mwanamke huyu amelala kitandani, huku amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi la waridi.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga wa jangwa au eneo lenye mchanga mwingi ,amelala ubafu na kuna mzigo au vifaa vya kupakiwa vikiwa bado vimefungwa mgongoni mwake inaweza kuwa ngamia amechoka na anapumzika au huenda ana tatizo fulani.

Watu wawili wakitembea kwenye maji mengi yaliyotoama, yaliyoonekana kuwa mafuriko. Majengo yaliyoko pembeni yamejengwa kwa mabati kuta za miti na tope, yakiashiria makaazi ya mda au ya vijijini.

Wauguzi wawili, wakiwahudumia watoto wachanga ,katika chumba cha hospitali kinachoonekana kuwa wodi ya watoto njiti au wa kulazwa. Watoto wamelala kwenye vitanda maalumu vilivyowekwa vifaa vya matibabu na kuta zimepangwa kwa michoro ya viputo.

Mwanaume amevaa koti jeupe ya mahabara na glovu za samawati, akifanya kazi kwa umakini katika mahabara. Anaonekana anashika chombo kidogo na mbele yake kuna vyombo vya majaribio, sahani za utamaduni zenye vitu vya rangi ya chungwa au nyekundu na vifaa vingine vya mahabara.

Madaktari wa meno watatu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji, barakoa na glavu, wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mmoja wao anaonekana akimfanyia mgonjwa matibabu ya meno. Inaonekana ni chumba cha matibabu ya meno.

Muhudumu wa afya, mwanamke akiwa amevaa barakoa ya samawati na sare ya samawati anaonekana akijaza sindano na dawa kutoka kwenye chupa ndogo ya chanjo. Nyuma yake kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama wakisubiri jambo linaloashiria kuwa anaweza kuwa anajiandaa kutoa chanjo au huduma nyingine ya matibabu.

Wazazi wawili wakiwa na mtoto mchanga hospitalini. Mama aliye vaa nguo za kulalia zenye miraba na kofia ya samawati, anaonekana kumtazama mtoto wake. Baba amemshika mtoto huyo ambaye amevalia vazi jekundu la krismasi na kofia ya Santa. akiangalia chini kwa upendo.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akipokea matibabu, madaktari wawili wa meno wote wamevaa barakoa na glovu wanamhudumia, mmoja amevaa sare ya samawati na mwingine koti jeupe la daktari.

Mtu aliyevaa vazi maalum la kujikinga, barakoa ya gesi na glavu. Akitumia dawa ya kunyunyuzia sakafuni. Mgongoni amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa chenye rangi ya samawati.

Daktari wa meno ambaye amevaa mavazi ya kitiba ya samawati ,barakoa ,miwano maalum nidharunini na za zamani akihudumiwma mgonjwa daktari a anaonekana akimchinguza au kumtibu wa mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti vha meno.

Wanawake wawili wote wakiwa wamevalia makoti meupe na barakoa za samawati wakishona. Mwanake aliye mbele yuko makini akitumia mashine ya kushona na kando kuna yake rundo ya vitambaa vya samawati vilivyokatwa au barakoa ambazo hazijakamilika.

Mikono miwili ikishikana ambapo mkono mmoja umefunikwa na glovu nyeupe na unaonekana umefungwa kamba kwa ajili ya kufunga glovu. Huku mkono mwingine ukiwa wazi na unaonekana unaweza kuwa wa mgonjwa au mtu anayepata huduma.

Rundo la chupa ndogo za kioo zinazo onekana kama chupa za dawa zikiwa zimejaa unga wenye rangi ya kahawia njano chupa hizi zina vufuniko vya fedha zimepangwa bila mpangilio na baadhi zimeanguka chini.

Chupa ya virutubishi vya lishe, ikiwa imelala chini na baadhi ya vidonge vyake vya manjano vilivyong'aa, vimetoka nje na kutawanyika karibu nayo. Chupa ina lebo ya rangi ya machungwa na nyeupe.

Daktari wa kiume akiwa amevaa barakoa nyeupe na nguo za hospitali za samawati nyepesi akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda chenye shuka nyeupe. Daktari huyo anaonekana makini na kuna mtu mwingine nyuma yake.

Wanawake wawili wakitabasamu kwa furaha. Mwanamke mmoja, ambaye anaonekana kuwa daktari wa meno au msaidizi, amevaa kofia ya samawati, sare nyeupe, na glavu za samawati, na ana miwani. Ameshika kwa upole mabega ya mwanamke mwingine aliyekaa kwenye kiti cha daktari wa meno.

Mwanamke akishika mtoto mchanga aliyevikwa blanketi la joto huku mwanaume aliyevaa koti la manjano na kinga ya uso akishika mkono wa mtoto. Wote wawili wamevaa barakoa. Inaonekana kama tukio la chanjo au ukaguzi wa afya ya mtoto.

Mwanamke akipokea matibabu ya meno, amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na mdomo wake umefunguka. Daktari au nesi ambaye sehemu yakebya juu tu ya mwili inaonekana . Anatumia kifaa cha meno kinachotoa mwanga wa samawati ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Mtu mzima na mtoto wakiwa wamevaa barakoa. Wakishiriki katika zoezi la kunawa mikono. Mtu mzima anaonekana akimsaidia mtoto kupata sabuni au hand sanitizer , kutoka kwenye kifaa kilichowekwa mbele ya tanki kubwa la maji lenye neno za Lotto.

Mwanamke anaye weza kuwa daktari wa meno au msaidizi wa daktari wa meno akiwa amevalia sare ya samawati, barakoa, kofia na ngao ya uso. Amesimama karibu na kiti cha daktari wa meno na vifaa vingine vya meno.

Mwanafunzi wa kike labda katika masomo ya sayansi au matibabu ya meno akiwa amevaa koti jeupe la maabara na miwani anashughulika na kifaa kinachotoa moto mdogo kwenye meza yenye marumaru meusi.

Daktari wa kiume, akiwa amevaa shati la rangi ya sambarau Na lab coat nyeupe, akitumia kifaa kuchunguza sikio la mwanamke. Mwanamke huyo amevaa koti nyeusi na shati la ndani la rangi nyekundu na anaonekana akimwangalia daktari kwa makini.

Jengo dogo la samawati na nyeupe linaloonekana kama kituo cha maji katikati ya eneo kavu la udongo .Wanawake kadhaa wamekusanyika karibu na jengo hilo. Wengine wakiwa wamepiga magoti wakijaza viungo vya maji.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, mwanamke huyu amevaa shati la rangi ya kahawia na barakoa ya samawati na anaonekana akitazama chini baadha ya kupokea chanjo begani.

Mwanaume Mzee labda daktari wa jadi au mganga, akiwa amevaa kanzu nyeupe na kofia nyeupe. Anaonekana akichunguza vitu vilivyo ifadhiwa kwenye sanduku ndogo la kahawiya ambalo linaonekana kuwa na vifurushi au mawe ya rangi nyeupe na kahawiya.

Daktari wa meno mwanaume akiwa amevalia koti jeupe la daktari, barakoa na glovu akimhudumia mgonjwa aliyeegeshwa kwenye kiti cha meno. Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke au mtoto amelala chali huku mdomo wake ukiwa wazi kwa ajili ya uchunguzi au matibabu.

Mwanamke ambaye amevaa barakoa ya samawati ,akipokea chanjo begani kutoka kwa muhudumu wa afya. Anaonekana akiangalia pembeni huku muudumu akimbalisha pamba au kiraka kodogo kwenye sehemu alipochomwa shindano.

Mikono na miguu ya mtu mmoja au labda wawili, iliyojaa vipele au malengelenge. Viungo vingi vinaonekana kuwa na matatizo ya ngozi labda kutokana na ugonjwa fulani. Mikono imenyooshwa ikiwa wazi na kuonyesha sehemu ya magoti.

MWanamke aliyevaa nguo refu yenye michoro na kitambaa cha rangi ya peach kichwani akisimama katikati ya eneo lenye udongo na vyombo vingi vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vile ndoo za manjano na kijani.

Jengo likiteketea moto mkubwa, moto unaonekana klukivuka kutoka paa na madirisha ya jengo hilo. Mabati ya paa yameharibika kutokana na joto kali. Moshi mwingi na miyale ya moto inaonekana ikipanda angani ikionyesha ukubwa wa ajali hiyo.

Mwanamume wa kimasaai, akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi nyekundu na samawati, shanga nyingi, na barakoa ya samawati, akipatiwa chanjo begani. Mtoaji wa chanjo, ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amevaa barakoa nyeupe na fulana ya samawati ya unicef, na anaonekana akimchoma sindano mwanamume huyo.

Mama aliyevaa barakoa akimshika mtoto wake mchanga kwenye kiti wakati nesi akimpa sindano, nesi amevalia sare nyeupe na anaonekana akichoma sindano kwenye mkono wa mtoto, mama anaonekana akimtuliza mtoto huku akimwangalia nesi.

Mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akipokea matibabu , Daktari mmoja amevaa koti jeupe na barakoa akitumia vifaa vya meno mdomoni mwa mgonjwa nesi aliyevaa sare ya samawati na barakoa anasaidia upande wa pili.

Mwanamme, anayefanana na mfanyakazi wa kiwanda au fundi, amevaa koti jeupe la mahabara, kofia ngumu nyeupe na barakoa ya samawati, akifanya kazi na mitungi mikubwa ya gesi, labda oksijeni.

Mwanamke anaonekana wa umri wa makamu akiwa amevaa miwani, kitambaa cha zabarau kichwani, na barakoa ya samawati akipokea chanjo begani. Mtoaji wa chanjo ambaye mkono wake tu unaonekana amevalia sare ya samawati na fulana ya ndani nyeupe na anaonekana akichoma sindano begani mwa mwanamke huyo.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume wamesimama nyuma ya meza iliyojaa pakiti za toulo za kike, wengi wao wanashikilia mabango yenye ujumbe mbalimbali kuhusu heri, inaonekana kuwa ni tukio la uhamasishaji au kampeni ya kuelimisha jamii kuhusu afya ya hedhi na kukabiliana na unyanyapaa.

Mwanamme aliyevaa koti la njano lenye mistari ya samawati akitembea ndani ya maji, amebeba begi dogo la samawati mgongoni, maji yanaonekana yametapakaa eneo kubwa na miti yanaonekana kwa mbali.

Mandhari ya jangwa au ukame ambapo ardhi ni kavu na yenye mawe mengi. Katikati ya picha kuna mzoga wa mnyama uliokauka na kuwa mifupa ukionyesha athari za ukame mkali.

Mwanaume, anayeweza kuwa mfanyikazi wa afya, amevalia koti jeupe la maabara na barakoa ya samawati akimwandaa au akimchunguza mtu mwingine. Mtu huyo mwingine ambaye mgongo wake unaonekana, amevaa kofia ya baseball na shati la miraba.

Makazi ya kitamaduni au banda lililoezekwa kwa nyasi, likiwa limetengenezwa kwa vijiti na nyenzo za asili, likisimama pekeyake katika eneo kame na lenye vumbi. Kuna miti mikavu na vichaka vilivyotawanyika kuzunguka, pamoja na chombo cha maji cha rangi ya manjano na kitambaa cha rangi ya chungwa, kilichomiminia kwenye kichaka kimoja.

Mkono uliovalia glavu za samawati ukiwa umeshika sindano na chupa ndogo ya chanjo. Sindano imejaa kimiminika cha wazi na ncha yake iko karibu au ndani ya chupa ya chanjo. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya njano. Picha inaashiria maandalizi ya chanjo.